Siku ya kawaida katika ofisi ya Huduma Center huanza asubuhi mapema. Mara nyingi watu huwasili kuanzia saa mbili. Wafanyikazi hujipanga kwenye maeneo yao ya kazi wakipokea simu kukaribisha wateja na kuandaa nyaraka zinazohitajika. Ofisi huwa na shughuli nyingi kwani watu hutembea kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali kama vile usajili, malalamiko au usaidizi mwingine wa aina nyingine yoyote ile.

Abiria wanashuka kutoka kwenye ndege kwa utaratibu. Wengi wanatembea wawili kwa wawili wakiwa wamebeba mizigo yao mikononi. Wanaonekana kuwa na furaha na baadhi yao wanaangalia mazingara mpya.

Kanisa la PCEA Makupa ni moja ya makanisa ya kanisa la Presbyterian Church of East Africa yaliyopo Makupa, Mombasa. Ni kanisa lenye historia ya huduma ya kiroho kwa jamii ya Makupa na maeneo.